Dawa mbalimbali za mifugo na mazao, zikiwa kwenye kabati ya vioo, tayari kwa mauzo au kutumika.

Dawa mbalimbali zisizopungua kumi zikiwa ni za wanyama na mazao mbalimbali zikiwa kwenye kabati, tayari kwa kutumika kwa matumizi tofauti tofauti.

Shamba kubwa lenye miti mingi aina ya mpapai inayozalisha mipapai au maapapai kwa ajili ya kuuza.

Magunia yakiwa yamebeba zao la viazi mviringo tayali kwaajili ya mauzo au usafilishaji yakiwa nje kwenye bustani.

Wakulima wanne waliovalia nguo za kazi za kijani na nyekundu, wameonekana wakichuma au wakivuna maembe katika makontena yao ya rangi ya njano.

Wafanyakazi katika kiwanda kikubwa cha nyanya, wakiwa wamevalia nguo ya bluu na vikofia kichwani tayari kwa mauzo ya nyanya.

Mabanda makubwa yaliyojengwa kisasa kwa kutumia mbao, kwa ajili ya ufugaji wa wanyama, kama vile: kuku, bata, njiwa, na kadhalika.

Wanyama wa msituni wakiwa ni tembo watatu wakipewa dawa za wanyama na binadamu waliovalia nguo za kijani na mabuti meusi.